Haya mazingira yanaonekana kama ni mazingira ya masomo kama vile shule .Tunadhbitisha haya kwa kuona picha iliyobandikwa kwa ukuta ambayo inasaidia wanafunzi katika masomo yao hasa wale wanao anza masomo.

Picha zinazowekwa juu ya ukuta Kwa darasa ya watoto wachanga kama vile chekechea, darasa la kwanza hadi la tatu Zina umuhimu sana. Watoto wachanga wanapoona Kila siku hii maneno yanayoandikwa juu ya ukuta wanashika Kwa urahisi. Badae huwa wanaelewa hayo maneno Kwa urahisi.